Mwanamme huenda mwanariadha, akiendesha baiskeli ya mbio yenye rangi ya kijani kibichi barabarani. Amevalia mavazi maalum ya kuendesha baiskeli yenye michoro ya kiasili, kofia ngumu nyeupe na miwani ya jua.

Bango jeupe lenye maandishi ya kijani kibichi yanayosomeka Fire Assembly Point likiwa na mshale mwekundu unaoelekeza upande wa kulia. Bango hilo limewekwa chini karibu na tanki kubwa jeusi la kuhifadhia maji, na limewekwa kwenye ardhi yenye nyasi na udongo.

Meza yenye kompyuta mbili za mezani. Kila kompyuta inaskrini nyeusi ya Dell, kibodi, na kipanya. Chini ya skrini kuna vipande viwili vya kitambaa au karatasi zenye rangi tofauti. Upande wa kulia wa meza, kuna rundu la vitabu vilivyopangwa.

Kiti cha shule chenye dawati ndogo la kuandikia lililounganishwa upande mmoja. Kiti hicho kina fremu ya chuma nyeusi na sehemu za mbao zenye rangi ya kahawia. Sakafu ina vigae vyenye rangi ya kahawia nyepesi.

Kundi la watu wanne wakiwa ndani ya maji karibu na msitu wa mikoko. Mwanamke mmoja aliyevaa fulana nyekundu yenye neno Kenya amekaa kwenye boti maalum ya kuendesha kwa mikono na anaonekana akijiandaa au kupokea maelekezo. Kiti cha magurudumu kinaonekana kikiwa kimepangwa ndani ya boti.

Jengo lenye kuta nyeupe na paa la bati ya kahawia likiwa limezungukwa na bustani ndogo ya nyasi zilizokatwa vizuri na vichaka vidogo. Kwenye kuta za jengo kuna michoro ya wanyama pori kama twiga na tembo ikionyesha huenda ni shule ya watoto au kituo cha kulelea watoto.

Rafu za kuhifadhia vitu, zikiwa na sehemu ndogo ndogo. Ndani ya sehemu hizo kuna mafaili au mifuko ya hati za rangi tofauti kama vile; samawati, nyeusi na manjano. Baadhi ya rafu zina namba zilizochorwa au kuandikwa. Hii inaweza kuwa katika ofisi, shule au tukio cha kupanga na kuhifadhi vitu.

Mwanariadha wa kike akiwa kwenye kiti maalum cha kukimbia kwenye uwanja wa riadha usiku. Amevaa nguo za michezo nyeusi na glovu akionyesha utayari na umakini kwa ajili ya mashindano au mazoezi.

Mwanariadha wa kike, amevalia jezi nyeusi yenye maandishi Kenya kifuani na bendera ya Kenya. Ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu cha mbio cha rangi ya samawati, akijisukuma kwa kasi kwenye uwanja wa riadha wenye rangi ya chungwa.

Darasa au chumba cha sanaa chenye meza na viti kadhaa vya mbao vilivyopangwa. Baadhi ya meza zina nyuso nyeupe zinazofanana na ubao wa kuchorea. Ukutani kuna mabango au michoro yenye mandhari ya shule. Kitabu kimoja kimelala kwenye moja ya meza.

Rundo la vitabu vyenye kurasa za rangi ya waridi au nyekundu vikiwa vimepangwa juu ya nyingine. Kitabu kimoja kilicho juu kinaonekana wazi, kikiwa na jina Ayubu Mashakani na Papai na Kipyeyo.

Rafu au kabati lenye sehemu nyingi ambazo zingine zina mafaili ama masanduku ya kuhifadhia. Kuna faili za rangi ya samawati, njano na waridi na pia kuna karatasi chache. Chini ya mojawapo ya sehemu kuna namba kumi na sita inaonekana kama sehemu ya kuhifadhi vitu katika ofisi, shule au maktaba.

Asiya Sururu mwanamke akiwa ndani ya boti ya kasia juu ya maji, labda mtoni. Ametabasamu na ameshika vidole viwili juu ya kuashiria ushindi au amani. Amevalia nguo za michezo nyeusi na nyeupe na miwani ya jua juu ya kichwa chake.

Kundi la wanaume, wakiwemo mabondia na viti vya magurudumu na walimu au wafuasi wao, ndani ya ukumbi wa mazoezi ya dondi. Kuna wanaume wanne walioketi kwenye viti vya magurudumu, wamevaa glovu za dondi na vifaa vya kujikinga kichwani.

Mwanamke Asiya Sururu Mohammed akiwa ameketi kwenye kiti. Amevaa koti jekundu lililochorwa na suruali nyeusi. Miguu yake yote miwili imekatwa na amevaa miguu bandia na viatu vya michezo.

Eneo la nje: Labda sehemu ya jengo likiwa na grili za chuma zenye rangi ya kijani kibichi, nyuma ya grili hizo kuna mitungi miwili ya gesi, moja mkubwa wa rangi ya chungwa na mwingine mweupe au kijivu.

Madawati mawili ya zamani ya shule, yaliyotengenezwa kwa mbao. Dawati la juu linaonekana kuwa limekaa juu ya dawati la chini. Madawati yote yanaonekana kuwa yametumika sana na yana michirizi na sehemu zilizochakaa.

Jengo refu lenye paa la vigae vya udongo vyekundu, likiwa na madirisha mengi. Mbele ya jengo hilo kuna lawn kubwa iliyokatwa vizuri yenye njia mbili zilizopangwa kwa vichaka vidogo. Nyuma ya jengo na juu yake, kuna jengo lingine lenye paa la aina moja na miti mingi, ikionyesha mazingira tulivu na yenye asili.

Wanariadha wawili wa kiume kwenye uwanja wa riadha. Mmoja aliyevaa fulana ya machungwa na kaptura nyeusi amechuchumaa karibu na mwanariadha mwingine aliyevaa fulana nyekundu na miwani ya kufunika macho, ambaye amelala chini.

Nguzo ndefu nyeupe inayoonekana kama mlingoti wa bendera au nguzo ya taa, ikisimama wima dhidi ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Chini ya nguzo kuna miti yenye majani mabichi.

Jengo la ghorofa likiwa na kuta za mawe na milango yenye rangi nyekundu. kuna rushani au korido inayozunguka kila ghorofa ikiwa na ngazi za kuzunguka zinazounganisha ghorofa. Mbele ya jengo kuna mimea iliyopunguzwa vizuri na mti mwenye maua.

Eneo la kazi la kompyuta likiwa na skrini nyeusi ya Dell, kibodi nyeusi na kipanya chenye pedi yenye picha ya katuni. Kichwa cha sauti kimetundikwa kwenye skrini. Nyuma kuna kuta za kijani zinazoonekana kama madirisha yenye vyuma ama viwambo.

Wanawake wawili wakikimbia kwenye eneo lenye nyasi labda wakati wa shindano au mazoezi ya riadha. Mwanamke aliye mbele amevaa fulana ya samawati iliyokolea na suruali nyeusi akitabasamu na kuonekana mwenye furaha.

Jengo la ghorofa mbili likionekana kama nyumba ya kisasa limesanifiwa kwa mawe na linapaa la rangi ya kahawia iliyokolea. Kuna mlango mkuu wa mbao na madirisha yenye ulinzi wa chuma.

Kabati nyeupe na nyeusi yenye magurudumu likionekana kuwa ni kabati la kuchaji vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta ndogo au kompyuta za mkononi kutokana na sehemu zake za uingizaji hewa na mlango unaoweza kufungwa.

Ukumbi mrefu wa nje wenye nguzo nyeusi zinazounga mkono paa. Kuna ukuta mweupe upande mmoja, wenye milango na madirisha na upande mwingine kuna udongo na mimea. Inaonekana kama sehemu ya jengo la makazi au shule.

Chumba kinachoonekana kama maabara ya kompyuta au darasa la kompyuta. Kuna meza ndefu zenye rangi nyeupe zilizopangwa kwa mstari mmoja. Kwenye meza hizo kuna kompyuta kadhaa zenye skrini nyeusi na kibodi. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijani iliyochakaa kidogo na juu yake kuna ubao wa matangazo au ubao mwingine wa mbao.

Ndoo au mfuko mkubwa uliojaa karatasi za rangi mbalimbali, zilizokunjwa na kuwa mirija. Rangi zinaonekana ni pamoja na waridi, samawati, njano, zambarau na nyeupe. Karatasi hizi zinaonekana kutumika kwa ajili ya sanaa, ufundi au miradi ya shule.

Wanariadha wanne wa kiume wa Kenya wanaonekana wakiwa katika mashindano ya riadha. Watatu kati yao wamevaa jezi nyekundu zenye rangi za bendera ya Kenya na neno Kenya huku mmoja akiwa amevaa jezi ya machungwa.

Wanariadha wawili wa kiume wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Mwanariadha wa kulia amevaa fulana ya kijani kibichi na kaptura nyeusi huku mwanariadha wa kushoto amevaa fulana nyeusi na kaptura nyeusi.

Jengo refu la shule ya ghorofa moja, likiwa na kuta za rangi ya manjano na paa la bati. Kwenye kuta za nje kuna michoro na maandishi ya elimu kama vile ramani, bendera na mifumo ya mwili wa binadamu, inayoashiria kuwa ni shule.

Ubao mweupe wa darasani ukiwa na maandishi ya kiswahili na alphabeti. Juu imeandikwa ijumaa, Februali mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Chini yake kuna swali lenye maandishi mekundu swali, herufi ndogo hutumika?

Jengo la ghorofa moja au mbili, likiwa na paa la rangi ya matofali na kuta zenye rangi ya dhahabu au kahawia njano. Kuna madirisha yenye vyuma vya kijani kibichi na milango miwili ya mbao. Mlango mmoja uko wazi, ukiacha nafasi ya kuingia ndani na mlango mwingine umefungwa.

Ubao mweupe mkubwa wa kuvutia ulioandikwa maneno mengi kwa karamu ya wino, inaonekana kama orodha ya majina au majukumu, huku baadhi ya maneno yakiwa team leader na marketing .

Wanariadha wawili wa Kenya, mwanaume na mwanamke, wakishikilia bendera ya Kenya na kutabasamu mbele ya ukuta zenye nembo za wafadhili. Mwanaume amevaa vesti ya rangi ya machungwa na kaptura nyeusi.

Wanariadha wanne wawili wa kiume na wawili wa kike wakikimbia au wakitembea haraka kwenye uwanja wa riadha. Mbele kabisa kwenye upande wa kulia kuna mwanariadha wa kike amevaa topu nyekundu yenye maandishi Kenya na kaptula nyeusi.

Eneo la kompyuta, huenda katika maktaba au maabara ya kompyuta. Kuna kompyuta ya mezani yenye skrini ya Dell na keyboard . Nyuma ya skrini kuna sticker yenye maandishi, internet facility is strictly for educational purposes only .

Rundo la vitabu vya kiada vilivyopangwa vizuri juu ya meza. Vitabu hivyo vina jadala la rangi ya samawati hafifu. Nyuma ya vitabu hivyo kuna faili au rundo jingine la vitabu vya manjano. Chini ya meza kuna nyaya na vifaa vingine vya kielektroniki.

Mwanamume mzee, labda kiongozi au mgeni rasmi, amevaa suti ya samawati yenye mistari na tai ya zambarau, akihutubia mbele ya kipaza sauti. Anaonekana akishika karatasi ndogo mkononi mwake.

Kitabu cha Kiswahili chenye jadala linalosomeka Nyota ya Kiswahili mbili, kichwa kingine kinasema, Kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili. Juu ya jadala kuna maandishi mitalaa unaozingatia umilisi, jadala lina picha ya watoto wawili waliovalia nguo za rangi tofauti wakiendesha farasi.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akifanya mazoezi au kushiriki katika riadha ya kurusha mkuki. Amevaa fulana nyekundu na miwani na anaonekana akijiandaa kurusha mkuki mrefu wa njano ambao ameuinua juu.

Mtu labda mwanafunzi akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na ameshika rundo la vitabu vikubwa vilivyojaa. Amevalia shati la mikono mirefu la miraba, fulana ya kijivu na jinsi ya samawati. Mkono wake mmoja umeshika gurudumu la kiti cha magurudumu akionyesha uhuru wa kujitegemea.